Soko ni soko la mamboga. Mboga zimepangwa katika meza. Mchuuzi anaeleza namna ambavyo mboga zinawekwa katika vifungu vinauzwa. Mboga hizi ni ya rangi ya kijani kibichi. Mwanamke au mwanadada yuanunua mboga. Yuasemezana na mchuuzi huyu.

Familia ya watu watatu, mtoto, mume, na mke wanatabasamu. Bango hili ni la bima. Bima la kampuni ya imana. Iman ina tovuti www.imana.co.ke. Imana inapatikana fourth floor pale westlands.

Ukuta wa jumba ni ya gilasi. Magari yamesimamishwa katika laini. Magari haya hayana nambari ya usajili. Magari kama vile nyeusi, samawati na gari nyekundu. Jumba hili ni jumba la magari, paa lake lina taa.

Magari aina ya basi yamepangwa katika foleni. Magari haya hayajamalizwa kutengenezwa. Magari ya rangi ya njano na rangi nyeupe yamepangwa katika foleni. Eneo ni la kuweza kutengeneza magari. Jumba hili lina paa.

Duka lina bango la Airtel ,ambalo limeandikwa kwa rangi nyekundu, Airtel Money limeandikwa kutumia rangi nyeupe , wavulana wawili wamesimama mbele ya duka ,mmoja amevalia shati nyekundu na kaptula au shoti ya rangi nyekundu ,ameweka mkono wake nyuma, mwingine ameshikilia mkono wake, bango la Mpesa lipo juu ,Mpesa limeandikwa kwa kijani kibichi , chuma limetumika kuzuuilia kati ya mnunuzi na muuzaji.

Bango la bima ya bodaboda, mwendeshaji pipipiki yuaendesha pikipiki ya aina ya Hero ,Hero lipo na rangi nyekundu katika tenki lake, nyuma yake ni abiria ,abiria huyu amevaa nguo ya rangi nyekundu, kichwani amevalia helmeti ya rangi ya njano .

Jumba hili ni jumba la magari. Watu wameweza kufurika ndani mwa jumba hili. Kuna wale ambao wamesimama na kutembea, wamesimama na kutembea katika zulia. Zulia hii ni ya rangi nyekundu. Magari yameegeshwa, kando ya magari haya, kuna chombo. Chombo hichi ni cha rangi nyeupe. Watu wengine wanaweza kwenda karibu na magari haya kuyatazama.

Watu wapo sokoni. Mtu mmoja anachakura manguo. Mwingine amesimama huku ameweka mkono wake nyuma. Mwanamke amevalia nguo ya rangi nyeusi, ameketi chini. Mwingine amevalia leso, amesimama. Wote wapo katika sokoni. Nguo zinauzwa katika soko hili.

Jengo lina paa la rangi nyeupe. gari limesimamishwa. Gari hili ni la ina ya matatu. Gari hili lina nambari ya usajili. Mlango wake ni wa rangi nyeupe. Gari hili lina kioo. Vioo vyake ni vioo viwili amabavyo vimewekwa mbele. Kando ya gari hili kuna pipa. Pipa hizi ni za rangi nyekundu, samawati na kijani kibichi.

Bango hili ni la bima. Bima la kampuni ya Rahisi. Watu wameketi katika bodaboda mbili. Ukuta ni ukuta wa mawe. Bima hili linaonyesha namna ambavyo mtu anawezakulipa shilingi 2500 katika mwezi sita.

Soko limejaa watu, wachuuzi wanauza mboga na matunda. Maji yametapakaa soko hili. Watu wanatembea. Baadhi ya watu wameshikilia mwavuni. Watu wengine wameketi, wengine wamesimama, wengine wapo chini ya kibanda.

Mawingu ni ya rangi ya samawati. Magari yamepangwa katika foleni. Umbali wa gari moja na nyingine umetengenishwa na laini ya rangi nyeupe. Magari haya yana nambari ya usajili. Magari yamepangwa ni ya rangi nyeupe ,nyeusi na rangi nyinginezo.

Kibanda kimejaa viatu vya kuuzwa na begi. Mwanamke amevalia sweta ya rangi ya njano. Viatu vimeweza kuekwa katika eneo lake, vingine vipo katika boksi au zingine zipo katika juu ya boksi. Zimewekwa juu ya meza ambayo ni ya mbao.

Champali zimewekwa katika sakafu. Kando ya champali hizi ni mtu. Mtu huyu analala. Analala katika kiti. Mwenzake ameketi juu la dirisha. Mlango ni wa rangi ya kijani kibichi. Maelezo ya jina M-pesa limeandikwa kwa rangi nyeupe.

Magari yamepangwa katika foleni kando ya barabara, magari haya yapo na nambari za usajili ,magari haya ni ya kampuni au zipo na nembo ya Mercedes ,magari haya ni ya tofauti tofauti, kuna zile ambazo ni za rangi nyeupe na nyeusi , magari haya yapo pia kando ya jumba ,jumba hili ni la ghorofa ,pia kuna poli ya stima.

Magari yamesimamishwa katika uwanja. Uwanja huu upo na nyasi ya kijani kibichi. Gari moja ni la matatu. Matatu hii ni gari la biashara. Linaweza kupeana deni au kukopa deni. Matatu hii imeandikwa Progressive Credit quick flexible loans, SMS loan to 23083 . Gari hili limefungwa. Ni la nambari ya usajili KDA 650E.

Magari yamesimamishwa kwa barabara. Kila gari limesimamishwa katika laini. Gari moja na gari lingine limetenganishwa na mstari wa rangi nyeupe. Lami hii ni lami ya rangi nyeusi, lina mistari ya rangi nyeupe. Kila gari lipo na nambari ya usajili. Kuna magari nyeusi na pia kuna magari nyeupe. Gari zote zimefungwa.

Mlango wa duka ni wa kijani kibichi. Maelezo ya M-pesa yameandikwa kwa rangi nyeupe. Baiskeli limesimamishwa mbele ya duka hili. Ndani ya duka hili ni jokofu. Jokofu linauza soda za aina mbalimbali. Jokofu hili lina rangi nyekundu.

Magari yamesimamishwa katika uwanja. Gari mbili zimesimamishwa katika uwanja huu, gari nyeusi na gari nyeupe. Uwanja huu ni uwanja wa kijani kibichi. Gari hili nyeusi lipo na nambari ya usajili. Milango yake yamefungwa, dirisha yake pia yamefungwa. Mguu wa gari hili ni tairi ya rangi nyeusi. Kando yake kuna gari. Gari hili pia limefungwa.

Mama ameketi katika kiti ya mbao ,amevalia leso ,magotini mwake ameweka sahani ya rangi ya samawati anadondoa vyombo fulani. Kibanda hiki ni cha mapambo . Leso zimesimamishwa ,mapambo mengine yamewekwa katika juu ya meza ambayo ni ya mbao. Uteo umewekwa juu ili watu waweze kuona.

Gari lina mwili ya rangi ya samawati. Dirisha lake ni ya glesi. Gari hili limesimama. Hali ya anga ni ya jua au hewa ni ya jua. Mawingu ni meupe. Gari hili lina mchoro kuonesha nembo lake.

Duka lina milango ya rangi ya kijani kibichi ,neno Mpesa limeandikwa kutumia kwa wino wa rangi nyeupe, ndani mwa duka hili mtu yupo ndani ,mtu huyu amevaa nguo ya rangi nyeupe na kiatu ya rangi nyeusi, kando yake ni chupa za maji ,kando ya chupa maji ni kreti ya rangi ya samawati.

Bima la afya ya Mayfair. Mayfair linashughulika na hali ya kiafya. Bendera za nchi tofauti tofauti ya Kenya, Rwanda, Burundi na Uganda. Bima hili linashughulikia afya ya watu. Baiskeli limeangushwa. Mtu yupo kando ameweza kuumia.

Eneo hili ni la kuuza nyanya, viazi vitamu, karoti, pilipili na matunda. Nyanya zimewekwa juu ya kreti, zimefungwa katika vifungu kutumia neti. Pilipili za rangi ya kijani kibichi zimewekwa kwa boksi. Kila nafaka zipo katika boksi. Zingine zipo juu ya kreti. Ndoo ya rangi ya njano, ipo kando.

Bango hili ni bango la bima la Britam. Maandishi ya Britam yameandikwa kwa rangi ya samawati. Mwanamke anatabasamu. Mwanamke huyu amefuga nywele. Amevalia shati la rangi ya njano. Maandishi ya malkia by Britam yameandikwa kwa rangi ya njano. Shilingi mia sita ishirini yameandikwa kwa rangi ya njano.

Simu hii ni simu nyeusi. Simu hii ni ya kubonyeza skrini. Simu hii imeshikwa katika mkono. Simu hii imewekwa katika app . App ambayo inaonekana ni ya Mpesa. Nyuma ya simu hii na mkono huu ni ukuta. Ukuta huu ni wa mawe.

Bango hili ni la kampuni la bima. Bima la kampuni ya Imana. Kampuni hii yashughulika na usajili wa gari. Tovuti limeandikwa kwa kutumia rangi nyeupe, www.imani.co.ke ,gari ni ya rangi ya njano. Mwanamke amevalia nguo ya rangi nyeusi, na shati nyeupe.

Magari yamepangwa katika laini, kwanzia ya kwanza hadi ya mwisho. Magari ya rangi nyeupe, nyeusi na samawati zimewekwa katika laini. Gari hizi hazina nambari ya usajili. Magari haya yamesimamishwa katika barabara, barabara ya rangi nyeusi.

Watu wamefurika. Watu wapo sokoni. Matunda yamepangwa katika vifungu yamewekwa chini. Tunda la ndizi, tunda la maembe, viazi, watu wananunua na kuuza. Mwanaume ameketi katika kiti ya mbao. Mwanaume mmoja amevalia long'i ya rangi nyekundu.

Kamba limesimamishwa juu ili kushikilia begi ambazo zimesongwa kwa kutumia nyuzi. Begi zingine zipo na nyuzi ya rangi ya njano. Pambo la kuvalia katika shingo limesimamishwa katika mbao. Pambo za rangi mbalimbali kama vile nyekundu, samawati na pia njano. Miti imesimamishwa ili kushikilia paa. Paa hili lina chuma, chuma ya rangi ya nyekundu.

Noti hizi ni za shilingi elfu moja. Noti hizi zipo na alama ya benki kuu ya Kenya. Mchoro ni mchoro wa Jomo kenyatta aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya. Zipo na nambari kutoka juu hadi chini .

Mawingu ni ya rangi ya samawati. Magari yamepangwa katika foleni. Magari haya ni meusi na meupe. Magari haya yana tairi makubwa makubwa. Magari hizi yapo na nambari za usajili. Milango zao zimefungwa. Zipo na dirisha ambalo ni la glasi.

Magari yamesimamishwa katika laini. Baadhi ya magari ni ya rangi nyeupe, meusi na rangi nyekundu. Viti ni vya rangi nyeusi . Ofisi lina meza, meza ya mbao, glesi zimetumika kama ukuta.

Besheni limewekwa juu ya gunia, mlango wa duka ni wa rangi wa kijani kibichi. Maelezo ya mpesa yameandikwa kwa kutumia rangi nyeupe. Bamba hapa, ishara ya kidole katika duka hili. Makaratasi ya kuweza kuweka bidhaa ambazo zimenunuliwa ni za plastiki ya rangi ya samawati. Makaratasi mengine kama gunia yameinuliwa juu.

Trela la magari lipo katika barabara. Kando ya barabara hii kuna uwanja. Uwanja huu ni wa kijani kibichi. Trela hii imebeba magari katikati na juu. Magari yamepangwa katika laini. Kuna magari ya rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu zinasafirishwa kuelekea mahala fulani.

Kampuni la magari limeweka magari katika laini. Magari haya ni ya aina tofauti tofauti kuna magari madogo na makubwa. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti, kuna rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu, samawati. Magari haya yapo katika eneo la kuweza kuuzwa.

Soko limejaa watu. Watu wanatembea ndani mwa soko hili. Matunda na maboga yamewekwa chini mchangaraoni. Mzee amevalia koti. Anatazama kwa ukaribu. Akina mama wameketi chini wakiuza bidhaa zao au nafaka zao.

Vikapu vilivyotengenezwa kwa nyuzi. Vikapu hivi vina rangi tofauti tofauti kama vile nyuzi za rangi ya zambarau, nyekundu, samawati. Vikapu hivi ni vidogo. Vikapu hivi vimeweza vimepangwa kwa njia ya kuvutia.

Bango la Destiny Dairies. Ng'ombe wa rangi nyeusi na madoa ya rangi nyeupe wote wamesimama mbele ya duka hili. Duka hili ni la maziwa. Jokofu na Milk ATM imeandikwa kwa rangi nyeupe. Mtu mmoja amevalia long'i ya rangi nyeusi ameweka mkono wake katika mfuko.

Noti za shilingi elfu moja nne zipo juu ya meza. Noti hizi zipo na nembo ya mhuri ya nchi ya Kenya. Noti hizi zipo na nambari kuanzia juu hadi chini. Noti hizi zipo na herufi A kwendelea ambazo zinamalizika na nambari saba.

Mashine hii ni mashine ya maziwa. Mashine hii imeandikwa Milk ATM kutumia rangi nyeupe. Mashine hii inafinywa au kubonyezwa. Inabonyezwa na mtu wa jinsia ya kike. Msichana huyu amevalia aproni ya rangi nyeupe. Amesonga nywele yake.

Watu hawa wawili wanaweza kusalimiana. Mmoja wao amevalia suti. Suti hii ni ya rangi ya samawati. Pia ameweza kuvalia shati nyeupe. Shati hili nyeupe lipo na tai. Tai hili ni ya rangi nyeusi. Anaonekana kama kumpa mwenzake kifunguo cha gari.

Viatu ambavyo vinauzwa ni vya rangi tofauti. Kuna ya rangi ya nyekundu, kuna rangi nyeupe, kuna rangi nyeusi. Viatu hivi vimeweza kuwekwa chini. Viatu vingine pia vimeweza kuanikwa. Kando ya viatu hivi kuna mama fulani. Mama huyu ameweza kuketi chini. Magunia pia yameweza kuwekwa kwa kando.

Watu wameweza kusimama hapo kando ili waweze kuhudumiwa. Samaki pia wameweza kuwekwa pia katika vifungu. Meza ya chuma imeza kutumika. Sahani ya mabati imejaa mafuta ndani yake. Muuzaji pia anaonekana kama anahesabu pesa. Kuna mwanamke mmoja ameweza kushikanisha mkono wake. Samaki wengine hawana vichwa na wameweza kutenganishwa na samaki wengine.

Magari yameweza kusimamishwa kwa laini, kwanzia mwanzo hadi mwisho. Kuna magari ya rangi nyeupe, kuna magari ya rangi yeusi na pia kuna magari ya rangi nyekundu. Gari hizi zipo na nambari. Nambari zao zipo nyuma pale kwa buti.

Mapambo haya ni ya jamii ya maasai. Mapambo haya ni ya kuwekwa katika mwili. Pambo hizi hutumika haswa na hii ya wamaasai ili kuweza kuvutia au kuendeleza utamaduni wao. Mapambo haya yamepangwa ili kuweza pia kuwavutia wanunuzi.

Mkono miwili imeweza kushikilia bunda la noti. Bunda la noti ambalo limeshikiliwa ni la shillingi elfu moja, ndani mwa shillingi elfu moja hii kuna mchoro wa picha wa aliyekuwa kiongozi wa Kenya, Rais wetu Jomo Kenyatta, ndani ya shillingi elfu moja pia kuna muhuri wa benki, ambao ni wa benki kuu ya Kenya.

Bima la afya ya kampuni ya Shimini linashughulikia ajali, ajali ya mtu binafsi. Picha hii, mwanamke ameshikilia goti lake. Yupo na maumivu. Picha hii ipo na anwani. Anwani au tuvuti ambayo unaweza kutumia kuweza kupata bima hii.

Kibanda hiki ni kibanda cha ndizi. Mandizi haya yamewekwa katika vifungu. Gunia imeweza kutumiwa ili kuweka ndizi hizi juu. Mandizi haya yameweza kuiva. Ndizi hizi pia zipo na rangi tofauti tofauti. Kuna zile ambazo zipo bado kijani kibichi. Zingine pia zimeweza kuiva, zikona rangi ya manjano. Kando ya mandizi haya kuna kreti.

Magari ya kifahari ya aina ya mercedez benz yameegeshwa chini ya anga ya buluu ikiwa hewa ni ya jua kali. Magari haya mawili ni ya rangi nyeusi na nyingine ni ya rangi nyeupe. Magari haya ni ya aina ya iliyo na umaarufu wake.

app hii ni app ya Mpesa linaweza kuonyesha salio ya akaunti ya mtu huyu. Kuna sehemu ya kulipa, na sehemu ya kununua airtaimu . Pia ina maneno ya Mpesa Statement kuonyesha namna ambazo pesa zimeweza kuingizwa na pesa jinsi ilivyotolewa

Gari hii ni ya matatu. Gari hii limefungwa. Gari hili lipo na namba ya usajili. Gari hili lipo na tairi. Tairi lake ni la rangi nyeusi. Kando mwa mahali ambapo pamesimamishwa gari hili kuna uwanja. Uwanja huu pia kuna gari ambazo zimeweza kusimamishwa. Uwanja huu ni wa rangi wa kijani kibichi. Chuma refu ipo kando ya uwanja hii.

Mwanamke ambaye amevalia shati nyeusi ameweza kuweka mkono wake katika mashini ambayo imeandikwa salad ATM . Kando ya mashini hiyo, kuna jokofu ambalo limeandikwa Tasmat milk ATM . Mashini haya yanaweza kutumika moja yao ikiwa ya salad ATM kutoa mafuta na nyingine ya tasmat milk ya kutoa maziwa.

Gari hili ni matatu, ni matatu ambayo ipo na tairi ya rangi nyeusi, pia lipo na nambari ya usajili ambalo ni KBC 889P gari hili limesimamishwa usiku kwa sababu kuna kivuli chake kinaonekana.

Bango la tangazo la bima ya kampuni ya Jubilee. Bango hili lina maandishi. Maandishi hayo ni kama yafuatavyo; affordable hospitalization cover for as low as ksh 500 per month . Mwanamke anatabasamu, mwanamke huyu ni mweupe.

Mkono mmoja umeweza kushikilia noti. Noti hizi ni za shilingi elfu moja. Noti hii ya shilingi elfu moja ipo na mchoro wa ndovu. Mkono mwingine unaweza kusubiria pesa. Kando ya mkono huu kuna kifaa cheusi. Kifaa hiki cheusi kimeweza kuwekwa juu ya meza. Kando ya mkono ambao umeshikilia pesa, kuna pesa ambazo hazijaweza kushikiliwa. Zipo juu ya meza.

Magari yamesimamishwa. Magari haya yamepangwa katika laini. Magari ya rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi pia yako katika eneo hili. Magari haya yameweza kuzungukwa na ukuta. Ukuta huu umeweza kuilinda dhidi ya wezi. Kando ya kuta hizi kuna mimea. Mimea hizi ni miti.

Viazi vimeweza kupangwa ili kuonyesha bei tofauti tofauti. Nyanya, kitunguu na viazi hivi vimeweza kutenganishwa na mbao. Nyanya pia imeweza kuwekwa katika vitengo tofauti tofauti. Baadhi ya nyanya imeweza kuwekwa mbele, ili kuweza kuwavutia wanunuzi.

Wanawake wawili wanaweza kuonekana. Mwanamke mmoja ameweza kuvalia nguo lenye rangi nyeupe na anaweza kuchukua kinywaji kimoja katika safu hilo. Mwanamke mwingine ameweza kuvalia nguo lenye rangi nyeusi na anaweza kumtazama kwa kina mwanamke huyu,. Isitoshe, pia wapo katika jumba la kuweza kununua vinywaji na jumba hili limeweza kuwekwa vinywaji hivi vimeweza kuwekwa kwenye safu.

Malenge yamegawanywa. Malenge haya yamewekwa katika vifungo. Malenge zingine ni za kijani kibichi. Malenge zingine yameweza kuiva. Malenge zingine zipo na mchoro au umbo la duara dufu. Malenge zingine ziko na umbo la duara.

Kuna magari manne meusi, kuna gari lingine ambalo ni nyekundu, kuna gari lingine pia ambalo ni nyeupe. Magari haya yameweza kusimamishwa kando ya barabara na barabara hili limeweza kupigwa lami. Magari haya yapo mbele ya jumba ambalo limeandikwa Car Locus lililo na nambari chini yake.

Simu imeshikiliwa na mkono. Anayeshikilia mkono yupo kwenye ghorofa. Ghorofa iliyopo ni ghorofa ya juu. Chini kuna gari; gari hilo ni la rangi nyeusi. Simu hii imeweza kuwekwa katika apu ya Mpesa mahali ambapo mwenye simu anaweza kuona namna ambavyo mwenye simu anatumia hela zake.

Kibanda hichi ni kibanda cha viatu. Viatu hivi vimetengenezwa kutoka kwa ngozi ya wanyama. Viatu hivi huvaliwa mguuni. Kando ya kibanda hichi, kuna mama. Mama huyu ameketi kwa mtungi. Mtu wa jinsia ya kiume amesimama. Mtu huyu amevalia long'i ya rangi nyeusi. Humu ni sokoni kwa kuwa watu wananunua vitu. Mwanamke mwingine yupo kwa umbali na shati ya rangi nyeupe.

Watu hawa wako katika kituo cha petroli. Mtu mmoja amevalia suti nyeusi, mtu mwengine amevalia shati nyeupe na longi nyeusi. Gari hili ni la rangi nyeupe liko na tairi ya rangi nyeusi. Mafuta inaweza kuwekwa kwenye tenki ya gari hili.

Magari yamesimamishwa, magari haya yamepangwa katika laini . Kuna magari ya rangi nyeupe, nyeusi na samawati na pia nyekundu. Jumba hili lina meza, meza yake ni ya rangi nyeupe. Jumba hili ni la glesi kwa sababu madirisha yake ni ya glesi . Glesi hizo zinaonyesha kuwa mtu yupo nje pia jumba hili lina mahali pa kuingililia na pa kutoka.

Magari yamesimamishwa uwanjani. Uwanja huu ni wa kijani kibichi. Kuna magari ya rangi nyeusi, kuna magari yenye rangi nyeupe. Baadhi ya magari yamefunguliwa mlango. Mtu mmoja yuko mbele ya gari. Wengine watatu wako nyuma ya gari.

Kuna wanawake wawili ambao wameweza kuchuchumaa. Kati ya wanawake hawa, moja ameweza kujifunga hijabu yenye rangi nyeusi. Wanawake watatu pia wameweza kusimama. Kati ya wanawake hawa watatu ambao wamesimama, kuna moja ambaye ameinama akitoa kitu kwenye gunia. Kuna matunda kama vile, maembe, ndizi, chungwa, na pia kuna nyanya na vitunguu.

Kibanda hichi ni cha matunda. Ndizi yameweza kuwekwa juu kwa kutumia kamba. Matunda kama vile mananasi, machungwa, maembe, epoli yameweza kuwekwa katika mbao. Mbao hii imeweza kutumika kama meza. Kreti ya samawati, na kreti nyingine imeweza kutumiwa pia kusimamishia matunda haya ambazo ameweza kuwekwa ndani mwa boksi.

Ni siku ya sokoni, watu wamejaa katika soko hii, vitu ambavyo vinauzwa vya soko hii ni kama vile vitu vya nyumba, zulia na mapazia. Kwa ukaribu mama yupo anazungumza na watu wengine ili waweze kumnunua. Watu wanatembea huku na kule.

Kidole kimeweza kushikilia noti, noti nane za shillingi elfu moja, noti moja ni ya shillingi mia tano. Noti ya shillingi mia tano iko na picha ya Rais Jomo Kenyatta, na pia iko na alama ya benki kuu ya Kenya. Noti hii ya shillingi mia tano iko na mistari.

Viti viwili vipo nje na havina mtu kukalia. Kando ya kiti hicho, kuna mtu ambaye amevaa long'i ya samawati na champali. Katika lango kuna maandishi ambayo imeandikwa salon . Pamoja kuna mandishi ambayo imeandikwa beauty salon cosmetics M-Pesa. Ndani humo kuna mtu ambaye ameweza kujishika tama na pia kuvaa shati yenye rangi nyekundu.

Huku ni sokoni. Katika kibanda hiki kuna matunda. Katika kibanda hiki kuna viazi, kuna nyanya, kuna hoho, kuna mboga, kuna vitunguu. Mama huyu anakata mboga. Ameweza kushikilia kifaa ambacho ni kisu. Kando ya mama huyu kuna watu wawili, mmoja wa jinsia ya kiume, mwingine wa jinsia ya kike.

Gari ya rangi ya samawati limeweza kubebwa. Gari hili linasafirishwa kwa kutumia gari nyingine. Magari haya yanapitia katika barabara. Barabara hii ni ya rangi nyeusi. Kando ya barabara hii kuna uwanja. Uwanja huu ni wa kijani kibichi. Uwanja huu pia upo na maua.

Magari haya yamesimamishwa katika onyesho yameweza kusimamishwa katika laini. Magari haya ni ya fomula au ni magari ya kampuni ya Mercedes. Hapa ni katika kampuni ya Mercedes Centre Limited. Magari ambazo zimesimamishwa ni ya rangi ya nyeupe na nyeusi. Magari haya ni ya bei tofauti tofauti. Magari haya pia hayana nambari za usajili. Bado zipo mpya.

Bango hili ni bima. Bima hii ni ya kampuni ya Imana. Pikipiki imeweza kuanguka katika barabara. Pikipiki hii imevunjika. Bango hili linaonyesha namna ambavyo bima la Imana inashughulikia ajali za pikipiki.

Wawake watatu wameweza kusimama katika wahudumu, wahudumu wa nambari nne, tano, na sita. Mwanamke ambaye yupo katika mhudumu wa nambari sita ameweza kuvalia nguo ya rangi nyeupe. Ameweza pia kubeba mkoba wa rangi nyeusi. Nyuma yake ni mwanamume ambaye pia ywasubiri kuhudumiwa.

Gari hii ni nyeusi. Gari hii ni TX. Lipo na nambari ya usajili ya KDK. Gari hili limesimamishwa kando ya jumba. Jumba hili lipo na nyasi. Nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Gari hili lipo na tairi. Tairi yake ni ya rangi nyeusi. Gari limefungwa.

Duka lina sehemu ya mbele lililojengwa kwa chuma ya rangi ya samawati. Bango la M-pesa limewekwa juu ya rangi ya kijani kibichi. Kreti ya soda ya Coca-Cola ya rangi ya rangi nyekundu limewekwa chini. Plastiki mbili za rangi ya njano na kijani kibichi yameweza kuwekwa juu.